Mtoto, anayeonekana kuwa msichana, akisoma na kushiriki katika somo la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya laptop kuna mwalimu na mwanafunzi mwingine wanaoshiriki katika mkutano wa video. Hii inaashiria mada inayohusiana na elimu ya mtandaoni.

Kijana wa kiume mwenye asili ya Kiafrika, ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta mkononi. Kijana huyu anaonekana kuvaa miwani na headphone masikioni, akionyesha kuwa anaweza kuwa anafanya kazi, anajifunza au anasikiliza kitu. Anatabasamu usoni akionyesha faraja au kuridhika na anachokifanya.

Watu watatu wakiwa kwenye ofisi au mazingira ya biashara . Watu hao wawili ni wanawake na mwanaume mmoja wanaonekana waki wasiliana na kutazama kompyuta ndogo iliyo mbele yao, mwanamke mmoja mwenye nywele ya kali na tabasamu pana ndiye anayeka katikati na anaonekana akishirikiana kikamilifu.

Mtoto mdogo wa kiume mwenye nywele fupi zilizo jikunja. Akiwa amevaa vipokeo sauti vya masikioni. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato nyeupe. Akionekana kujihusisha na kitu chenye skrini. Uso wake unawonyesha umakini.

Mchoro wa kidgitali unaonyesha dhana ya elimu ya kisasa, hasaa elimu mtandaoni au masomo ya mbali, upande wa kushoto kuna watu wawili wameketi kwenye meza wakitumia kompyuta zao ndogo, wakionesha wanafunzi wanaojifunza. Pande wa kulia kuna skrini kubwa ya kompyuta au runinga inaonesha mwalimu akifundisha.

Mwanamke ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo. Nyuma yake kuna skrini kubwa inaonekana kama TV au projekta ambayo inaonyesha slide za powerpoint au picha zingine zinazohusiana na mada fulani. Inaonekana kama yuko kwenye mazingira ya kazi labda ofisi au chumba cha mkutano.

Taswira ya kidijitali inayowakilisha dhana ya kujifunza mtandaoni. Mkono ya mtu ikitumia kibodi au kompyuta na juu yake kuna viwakilishi vya picha kama vile kitabu wazi, kofia ya kuhitimu, vipazi sauti na aikoni za mawazo na video.

Tunaona mtu akitumia teknolojia ya kisasa. Mkono ya mtu unashika simu ya mkono huku kidole kingine kikielekea kwenye skrini ya kompyuta mpakato.

Mwanamke aliyevaa vitua vya sauti, akiwa ameketi mezani mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa anashiriki kwenye darasa au mkutano au wa mtandaoni huku akiandika maelezo kwenye daftari lake. Anatabasamu jambo linaloashiria kuwa mazungumzo haya ni ya kuvutia au ya kirafiki.

Msichana ameketi mezani akiwa anajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Amevaa vichwa vya sauti, inaonyesha kuwa anashiriki katika darasa la mtandao au kikao cha mawasiliano. Ana tabasamu usoni na anaonekana mwenye furaha na makini.

Watu wawili wakishirikiana kwa kutumia kompyuta, mtu mmoja anaonekana akiandika kwenye keyboard ilhali, skrini ya kompyuta inaonyesha mwanamke akizungumza, labda kupitia programu ya video , mtu huyu amevaa saa ya mkononi na bangili.

Mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza akisoma au kuandika kwenye daftari, mwanafunzi anaonekana kuwa msichana mwenye nywele zilizosukwa kwa mtindo, na amevaa shati jeupe lenye mistari ya rangi mbali mbali, ameinamia daftari lake akishikilia kalamu au penseli, kwa mkono wake wa kulia.

Kompyuta imewekwa juu ya meza ya mbao yenye rangi ya kahawia. Kuna vitu vingine visivyo wazi nyuma ya kompyuta lakini vinaonekana kama sehemu ya mazingira ya kazi au kusomea. Skrini ya kompyuta imeangazwa ikivutia mtazaji kwenye neno E-learning ambalo linamaanisha kujifunza kwa njia ya elektronokia au mtandao.

Chumba chenye vitanda viwili na meza ndogo na vitu katikati ikionekana kama chumba cha kulala cha mabweni au chumba kidogo cha kulala cha hoteli, upande wa kushoto kuna kitanda kimoja kilicho tandikwa shuka ya rangi ya bluu nyepesi na upande wa kulia kuna kitanda kingine chenye ngazi kinacho ashiria kuwa ni kitanda cha ghorofa.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri ambacho kinaonekana kuwa na vitanda viwili tofauti, ikionyesha kuwa kinaweza kuwa chumba cha kulala cha watoto wawili au wageni. Kila kitanda kina godoro na shuka zenye miundo ya rangi tofauti na vitu vya mbao vyeupe. Kuna kabati za mbao za rangi nyepesi zilizowekwa kwenye ukuta.

Chumba kikubwa ambacho kinachoonekana kuwa darasa au chumba cha mkutano. Ndani ya chumba hicho kuna safu kadhaa za meza na viti vikiwa vimepangwa kwa ajili ya wanafunzi au wa shiriki. Meza hizo zinarangi tofauti baadhi yao zikiwa nyeupe, fedha na zingine nyekundu.

Chumba kinaonekana kuwa maktaba au chumba cha kusomea. Kuna safu kadhaa za meza na mbao za viti zikiwa zimepangwa kwa ajili ya watu kusomea au kufanya kazi. Baadhi ya meza zina viunda vya vizuizi vidogo vya mbao, vinavyo tanganisha sehemu ya kusomea kutoa karia na yakusomesha.

Chumba kikubwa kilichojaa watu kinachoonekana kuwa ukumbi wa mihadaharau au mikutano. Wengi wamekaa kwenye viti ambavyo vingi vinavyoonekana kuwa vya rangi ya zambarau au nyekundu, na baadhi yao wamevaa nguo za zambarau.

Chumba cha kulala kinachoonyeshwa kimepambwa . Kuna kitanda kikubwa kilichofunikiwa na shuka za rangi nyeusi na nyeupe zenye muundo wa zebra au chui. Ukuta wa nyumba una rangi ya kijani kibichi yenye kung'aa.

Chumba cha kulala chenye samani tatu. Kuna kitanda chenye shuka ya buluu na juu yake kuna chandarua cheupe kilichoning'inia. Pembeni ya kitanda kuna kabati ndogo au mbao yenye drawer kadhaa. Na juu yake kuba chupa cha maji au vitu vingine vidogo.

Chumba cha darasa kisicho na wanafunzi chenye madawati na vitu vya buluu vilivyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yanayoonesha miti nje na mwanga wa kutosha unaingia ndani ya chumba.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba labda cha mkutano au darasa. Wameketi kwenye viti kuzungumza, wengi wanaonekana kuandika au kutumia kompyuta zao na kuna mto mwekundu katikati ya chumba.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea. Mwanamke mmoja amevaa jezi la manjano na kaptula la rangi sawa na taiti nyeusi. Anashika mpira wa kikapu na anaonekana kujiandaa kurusha au kupiga pasi. Kuna wachezaji wengi na watazamaji nyuma yake.

Chumba cha watoto kilicho na vitanda vya ghorofa viwili, kimoja juu na kingine chini. Kitanda cha chini kina mashuka yenye rangi nyavu na michoro. Pembeni kwa dirisha kuna dawati refu lenye vitu viwili vya rangi ya machungwa.

washirika wa mashindano ya kuogelea wakiwa tayari kuruka ndani ya bwawa. Wote wamevaa mavazi maalum ya kuogelea na kofia za buluu na wameinama katika nafasi ya kuanzia mbio za kuogelea.

Chumba cha bweni ambacho kina vitanda vya ghorofa vinavyotumika. Vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri na vina mashuka safi. Pazia ya rangi nyekundu zimetundikwa dirishani kwa ajili ya faragha ya kuzuia mwanga.

Darasa ambalo haina wanafunzi likiwa na madawati mengi ambayo yaliyopangwa kwa mistari. Dirisha upande wa kushoto linaingiza mwanga wa asili na ukuta wa mbele una mabango au maandishi yaliyowekwa.

Chumba kilichojaa madawati ya viti. Kuna safu nyingi za madawati, kila mmoja ikiwa na viti viwili. Madawati yana sehemu ya juu nyeupe na miguu ya chuma, viti ni vya rangi nyeusi. Chumba kinaonekana kuwa tupu kwa wakati huu.

Kundi la watoto wengi wakiwa wamekaa kwenye meza kwenye maktaba. Watoto wamevalia sare za shule zinazoonekana kuwa na rangi tofauti. Wengi wao wana vitabu au vifaa vingi vya kusomea mbele yao. Wanaonekana wakisoma au kufanya kazi zao. Maktaba ina rafu zilizojaa vitabu nyuma yao na inaonekana kuwa na mwanga mzuri.

Mandhari ya ndani ya maktaba iliyojaa watu wengi. Watu ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wamekaa kwenye meza mbalimbali wakisoma vitabu, wakitumia kompyuta au wakishirikiana kwa makundi. Maktaba ina rafu nyingi zilizojaa vitabu zinazoonyesha rasilimali nyingi za kielimu.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa wamekaa chini kwenye sakafu, wakisoma kitabu pamoja. Mwanamke huyu anaonekana kama mwalimu ,mlezi au mtalaamu wa tiba akiwa amevaa shati la waridi na suruali nyeusi, anaonekana akimsaidia mtoto mchanga kusoma labda akimwonyesha picha au maandishi kwenye kitabu.

Mwanamke akimsaidia mvulana mdogo kutembea kwa kutumia matembezi. Mwanamke huyo ambaye anaonekana kuwa mlezi, mwalimu au mtaalamu wa tiba, ameinama kidogo na kushikilia mkono mvulana huyo akimwongoza au kumpa msaada. Mvulana anaonekana kutabasamu na anaonekana kujitahidi kutembea.

Mwanamke mtu mzima na mtoto mdogo wakiwa wamekaa mezani, mwanamke huyu anaonekana akifundisha au akimsaidia mtoto. Labda katika somo la matamshi au lugha, kwani mwanamke huyu anaonekana akitumia kinywa chake kuonyesha jinsi ya kutamka. Kuna vitu vidogo vya rangi mbalimbali vilivyotawanyika mezani.

Mwanamke mmzima ambaye anayeonekana kuwa mwalimu au msaidizi wa elimu, akishirikiana na mschana mdogo, wote wawili wametabasamu na wanaonekana wakiangalia kitu kwenye komputa kibao ambayo mwanamke ameishika.

Mwanamke akimsaidia msichana mdogo, labda akimshughulikia na nywele, au akimsaidia kuvaa kipande cha sikio, au kifaa kingine kidogo. Msichana anaonekana ameketi, kwenye meza, au dawati, na ana, kitabu cha mazoezi, au karatasi, mbele yake.

Mwanamke na mtoto mdogo wa kiume wakiwa wamevaa kwenye kiti na wamekitazama wakionekana kushirikiana na mazungumzo au shughuli fulani. Mwanamke ana nywele nyekundu zilizofungwa na amevaa miwani. Amevaa shati ya rangi nyepesi au suruali ya kijivu. Ameinama kidogo mbele akionyesha usikivu na urafiki kwa mtoto.

Watoto wawili wakiwa wamevalia sare za shule za buluu, wamekaa mezani ndani ya darasa. Mtoto wa kushoto ameonyesha mkono wake juu, ishara ya kawaida ya kutoa kujibu, kuuliza swali, au kuzungumza darasani. Anaonekana akitazama mbele, labda akimwangalia mwalimu au akisubiri ruhusa ya kuzungumza.

Mama na mtoto mdogo wa kiume wakiwa wamekaa chini wakimtazama kwa umakini wamekaa kwenye eneo la mbao ambalo linaweza kuwa staha au sakafu ya patia. Mwanamke ana nywele ndefu zilizofungwa kwa mkia wa farasi na amevaa shati ya buluu. Anainama kuelekea mtoto akionyesha uhusiano wa karibu na urafiki mtoto akiwa amevaa shati ya polo la buluu.

Mwanamke na mtoto mdogo wa kiume wakiwa wamekaa mezani wakionekana kujihusisha na mawasiliano au somo fulani. Mtoto amevaa kifaa cha kusaidia kusikiza sikioni mwake ikionyesha kwamba ana matatizo ya kusikia. Mwanamke anaonekana akimfunza mtoto au akimzungumzia naye.

Mtu mzima na mtoto mdogo. Mwanamke huyu anaonekana akimfundisha au akimsaidia mtoto, akishika herufi kubwa, iliyotengenezwa kwa mbao au plastiki. Mtoto anaonekana akimtazama mwanamke huyu kwa umakini. Hii inaakisha mada inayohusiana na elimu ya mapema, ukuzaji wa lugha au tiba ya hotuba.

Darasa la shule lenye watoto kadhaa wakiwa wamekaa kwenye madawati. Mtoto mmoja anayeonekana kuwa msichana yuko mbele kabisa kwenye picha, akishika kalamu mdomoni na kunaonekana akifikiria na kujikita kwenye kazi yake. Watoto wengine wanaonekana nyuma yake wakifanya shughuli zao za masomo.

Mtoto wa kiume mwenye nywele zilizo kolea au amevaa shati na mraba jekundu na jeusi. Ameketi darasani kwenye dawati. Anaonekana akitazama mbele kwa makini labda akisikiliza mwalimu au akizingatia jambo fulani.

Watu wawili ndani ya chumba kinachoonekana kama sebule. Mmoja ameketi kwenye kiti na anashikilia kitu kinachoonekana kama bango au mchoro akionekana kama anachora au kuandika. Mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu, amevaa kofia ya jaketi la njano na anaonekana kuwa na furaha.

Wanawake wawili mmoja mzee na mwingine kijana, ambaye anaonekana kuwa na down syndrome wakicheza mchezo wa pick up stick au mikado. Wote wawili wanaonekana kufurahia na kujishughulisha na michezo. Hii ina ishara ya mazingira ya burudani, elimu au kulingana kijamii.

Mtoto anayekaa kwenye kiti cha magurudumu akiwa na furaha huku akifanya kazi ya sanaa ya kuchora kwa kutumia burashi ya rangi. Mtoto huyu anasaidiwa na mwalimu au mlezi ambaye ameketi karibu naye, wote wawili wanaonekana wakifurahia shughuli hiyo ya ubunifu.

Darasa la watoto wa shule ya awali. Watoto watano wakiwa wamekaa kwenye meza. Wanaonekana wakiwa na furaha wakicheza au kujifunza kwa kutumia vitu vidogo vinavyoonekana kuwa kama wanyama wa plastiki.

Watoto wawili wakifurahia kupiga ala za muziki pamoja. Mtoto mmoja anapiga gitaa huku mwenzake ambaye yupo kwenye kiti cha magurudumu akipiga vibao vya rangi kwa fimbo. Wanaonekana kuwa na furaha na kuwasiliana kwa tabasamu na macho.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na changamoto ya kuona, akitumia mikono yake kusoma maandishi yaliyoandikwa kwa, nukta nundu, kwenye kitabu au karatasi iliyo mbele yake. Mtoto amevaa, fulana yenye mistari ya rangi nyekundu na nyeupe. Uso wake unaonekana, kwenye maandishi.

Watu wawili wakiashiriana katika mazingira yanayoonekana kuwa na kazi au mafunzo. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye nywele nyekundu na amevaa aproni na anamiminiana kinywaji au kitu kingine kwenye kikombe mtu mwengine.

Watu wawili wakiwa wamekaa karibu na meza. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanaume mwenye ngozi nyeusi na amevaa sweta ya rangi nyeupe anaonekana akizungumza au kuimba kwa ishara ya mikono. Mtu mwingine ambaye anonekana kuwa mwanamke mwenye nywele zilizofungwa kwa nyuma na amevaa shati la milia. Anaonekana akimsikiliza kwa makini huku akitabasamu.